Ni mgonjwa mwanamke akipokea matibabu ya meno kwenye kliniki, daktari au msaidizi wa daktari ambaye sehemu yake ya mwili inaonekana anatumia kifaa cha mwanga wa bulu ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Ni eneo kubwa lenye mafuriko inayofunika ardhi na miti barabara ilio juu inaonekana kama ukingo wa njia ya maji imezungukwa na maji na miti inaonekana kutawanywa ndani ya maji hayo.

Ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa labda akimchunguza au kumtibu jino . Mgonjwa mwanamke amelala kwenye kitanda cha mgonjwa nyuma yao kuna bango kubwa lililoandikwa free dental na maneno mengine yanayoonyesha huduma ya meno ya bure.

Ni mwanamume mmoja, ambaye anaonekana kuwa na furaha sana. Ameinua mkono yake mmoja juu na mmoja, ameiweka chini. Amesimama kando ya sehemu ya kuchochea maji.

Ni timu ya madaktari au wataalamu wa meno wakimhudumia mgonjwa katika kliniki. Madaktari wote wamevaa nguo maalum za upasuaji na barakoa , mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno.

Mfanyakazi wa afya ambaye amevaa vazi nyeupe. Amevaa pia barakoa na glovu. Anawahudumia mtoto ambaye ameonekana akiwa analia.

Ni mtaalamu wa afya, aliyevaa koti jeupe, balakoa na kofia nyeupe. Akiwa amesimama karibu na mitungi mingi ya hewa ya oksijeni. Anashikilia chupa ndogo, ya kunyunyuzia dawa. Akiangalia mmoja ya mtungi hiyo.

Ni daktari au mtaalamu wa afya, akimfanyia mgonjwa uchunguzi wa kusikia au wa, neva. Anatumia kifaa kinachofanana na huma wa kurekebisha sauti. Na anaonekana akigusa kichwa cha mgonjwa huyo.

Mazungumzo kati ya daktari na mgonjwa. Mgonjwa amekaa kwenye kiti akiangalia kwa makini daktari. Daktari ambaye sehemu ya mwili wake tu ndio inaonekana. Anashikilia sindano na kitu kingine kinachofanana na kipimo cha damu.

Ni mtaalamu wa kiafya au mfanyakazi wa maabara akiwa amevalia koti jeupe, miwani na barakoa. Anashikilia chupa ndogo yenye kiowevu cha kijani. Anatazama ndani ya sanduku kubwa la cardboard , ambalo limefungwa kwa ajili ya usafirishaji wa bidhaa.

Ni mtu, labda kiongozi, au mtaalamu, akionyesha mfumo wa choo, unao weza kusafisha maji na taka, anaonekana akionyesha jinsi mfumo huo, unavyo fanya kazi, akitumia mfano au modeli ndogo.

Ni watu watatu wakiwa wamesimama karibu na vituo vya kunawia mikono . Watu wote wamevalia barakoa huku mwanamke mmoja upande wa kushoto akionyesha jinsi ya kunawa mikono ,sabuni Kwa mkono n Yake.

Ni duka la madawa ya asili au duka ya virutubisho, ambapo kuna rafu zilizojazwa na chupa nyingi zenye bidhaa mbali mbali. Kuna chupa za ukubwa tofauti na maumbo zikiwa na lebo yenye habari za bidhaa.

Ni vifurushi cha chanjo chenye sanduku na chupa mbili ndogo. Sanduku lina lebo iliyoandikwa MMR II Measles, Mumps and Rubella virus vaccine Live MSD . Nayo pia inaeleza kuwa chanjo hiyo ni poda inayochanganywa na kumiminika.

Ni wanawake wawili wakiwa ndani ya chumba, mwnamke mmoja akiwa amevaa barakoa, glovu, anajishugulisha, na mwanamke mwingine ambaye, amelala kwenye kochi, akionekana thaifu, au mgonjw mgonjwa sana, hali hii inaweza kuashiria, utunzaji, wa mgonjwa wa nyumbani.

Ni mwanaume akiwa amevaa shati la rangi nyingi na suruali ya kijivu. Anasimama karibu na choo cha njee. Anaonekana akiegemea kwenye kipande cha saruji na kushikilia kitu kinachofanana na fimbo.

Ni watu wawili ambao wako katika mazingira ya matibabu , wote wamevaa barakoa kwneye mdomo. Mmoja ambaye i daktari anamhudumia mwanaume aliyeketi kwenye kiti.

Ni daktari, aliyevaa tochi kwa kichwa, akizungumza na mgonjwa. Daktari huyo, amevalia koti jeupe la hospitali na anaonekana akimwelezea mgonjwa, jambo fulani, kwa kutumia mikono yake.

Ni kifurushi cha dawa kinachoitwa super D3. Kifurushi hicho kina kkapsuli nne ambazo inaweza kumaanisha kipimo cha dawa. Chini ya kifurushi hicho kuna kasha ya vidonge viwili vya manjan na vyenye uwazi.

Ni mlinzi akiwa amevaa sare na barakoa akiosha mikono yake , anatumia kituo cha kunawa mikono cha muda kilichotengenezwa kwa kutumia pipa na plastiki la buluu . Tukio hili linaashiria umuhimu wa usafi wa mikono kama njia ya kujikinga na magonjwa .

Ni daktari wa meno, akiwa na mgonjwa. Daktari huyo mwanamke amevaa koti jeupe, kofia ya bluu, barakoa na miwani, akionyesha utaalamu wa matibabu. Anaonekana akimhudumia mgonjwa ambaye amevaa miwani maalum ya rangi ya chungwa na kinywa chake kiko wazi.

Msichana mdogo aliyevaa gauni la waridi na wazazi wake. Msichana huyo anajaribu kutembea huku baba yake anamshika kwa mkono na mama yake anasimama kando karibu. Picha kimepigwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ni kituo cha tiba ya viungo.

Ni chupa kadhaa za dawa za chanjo zikiwa zimewekwa kwenye meza. Katikati ya picha kuna chupa iliyo na lebo iliyoandikwa wazi " Yellow Fever Vaccine " na "One Dose". Karibu na chupa hiyo, una chupa nyingine zisizo na lebo.

Ni watu wanne ambao watatu ni wataalamu wa afya. Mmoja amekaa chini, huku anaonekana kuwa ni mgonjwa, na anahudumiwa na mtaalamu mmoja aliyemshika masikio.

Ni watu watatu ukijumuisha mtoto mmoja ambaye ameshikiliwa na mama yake, mwingine ni daktari ambaye ameshikilia dawa na sirinji kwenye mkono mmoja huku ameshikilia dawa kwenye mkono mwingine.

Ni mwanamke, ambaye anaonekana kuwa mama mpya, akimshika mtoto mchanga mikononi mwake. Wote wako hospitalini. Mama amevaa nguo za wagonjwa za kijani na mtoto amevikwa nguo za joto.

Ni daktari wa meno akiwa akihudumia mgonjwa. Daktari huyo mwanaume amevaa kofia, miwani maalum, barakoa na glovu. Akionyesha utaalamu wake wa katika matibabu. Anaonekana akichunguza au kutibu meno ya mgonjwa, ambaye amelala kwenye kiti cha meno.

Ni wagonjwa na wataalamu wa tiba labda katika kituo cha tiba ya viungo. Mwanamke aliyekatikati amevalia Kamba maalum, amefungwa kwenye kifaa ya kusaidia kutembea au kufanya mazoezi ya viungo.

Ni eneo la ajali mbaya ya barabarani. Inayohusisha lori la mafuta lililopinduka na kulipuka. Lori hilo, ambalo sehemu yake ya nyuma, limeharibika kabisa na kuwaka moto. Limelala kando ya barabara.

Mtu mmoja anaeonekana kuwa ni mwanamke, ameshikilia mitungi yenye rangi ya kijani. Anaonekana kuwa ametabasamu, amefurahi sana. Ameshikilia mtungi huo huku akichota maji kutoka kwenye sehemu ya kuchotea maji.

Ni daktari wawili ambao wanawashughulikia mgonjwa. Madaktari hao, wanawake, wamevaa koti jeupe, kofia ya buluu na barakoa. Hii inaonyesha utaalam wao katika matibabu.

Ni mwanume aliyevaa fulana ya bluu na suruali, akitabasamu na kuinua mkono wake juu. Hii inaashiria kuwa amefurahi au amefanikiwa katika jambo flani.

Ni mwanamke ameketi kwenye kiti nje akipokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa mtoa huduma wa afya, aliyevaa koti jeupe na barakoa. Mtoa huduma huyo anaonekana akimchanja kwa sindano. Karibu yao, kuna tanki la maji la bluu.

Ni kundi la watu wengi ikiwemo wanaume na wanawake. Wote wamevaa barakoa na wameinua mikono yao juu. Wako katika shughuli ya mazoezi na wote wanaonekana kuwa wanashirikiana kwa pamoja.

Ni mwanaume aliyevaa barakoa na shati ya kijani akipokea sindano kwenye mkono wake kutoka Kwa mhudumu wa afya . Mwanamke pia amevaa barakoa na sare ya kliniki . Mhudumu anaonekana akichanja au kumpa sindano ya dawa.

Ni bidhaa kadhaa za Kibo Power na Natural Power zikiwa zimewekwa kwenye meza, labda ndani ya duka. Bidhaa hizi zinajumuisha chupa za maji ambazo kwa mujibu wa maandishi vinaweza kuwa bidhaa za kiasili.

Ni mwanamke akimkabidhi mama aliyelala kitandani, labda baada ya kujifungua. Mwanamke huyo amevalia gauni la jano na sweta nyeusi na anaonekana akimkabidhi vitu mbalimbali kama vile nguo za mtoto na vifaa vingine.

Ni daktari wa meno akifanya uchunguzi wa matibabu ya meno . Mikono ya daktari imevaliwa glavu ya rangi ya samawati. Anatumia kifaa cha meno kinachofanana na mashine ya kukimbia labda Kwa ajili ya kusafisha au kutibu jino.

Ni daktari, anayeshugulikia mgonjwa, daktari huyo, amevaa barakoa, yenye rangi ya buluu, na amevalia, fulana, yenye rangi ya buluu pia, na nyeusi, mgonjwa, ameketi kwenye kiti, huku akitabasamu kwa umakini.

Ni wahudumu wawili, wa afya katika mazingira yanayoonekana kuwa ya hospitali au kliniki. Wote wamevaa barakoa, kofia za kujikinga na mavazi ya kazi. Mhudumu wa kiume, aliye mbele, amejikita kwenye kazi fulani, huku mdomo wa kike, akiwa amesimama nyuma yake.

Ni mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo suti ya buluu, barakoa na vifaa vya masikio akitumia mashine ya kufukiza dawa. Anafukiza moshi nzito kutoka kwenye mashine hio, labda kwa ajili ya kuuwa wadudu kama vile mbu au wadudu wengine hatari.

Ni choo kilichojengwa kwa mbao na mabati labda kikiwa na sehemu ya uradi wa kuboresha usafi jijini. Kilicho karibu na choo hicho ni tenki la maji meusi ambalo linaweza kuwa linatumika kawa ajili ya kufua mikono au kusafisha choo.

Ni watu wengi wakiwa wamepanga foleni. Imejumuhisha wanawake na wanaume katika foleni huo. Wamebeba kifaa kinachoonekana kuwa ni gunia. Kuna wengine kando ya gari ambao wameinama na wako karibu na mitungi iliyo na rangi ya kijani.

Mfanyikazi wa afya aliyevalaa sare nyeupe na nyekundu akizungumza na mwanamke aliyeketi mbele yake. Kwenye meza yao, kuna chupa mbili za dawa na mwanamke huyo anashikilia mikono yake kwa njia ya kuelezea.

Ni mwanamke aliyevaa barakoa akipokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa mhudumu wa afya pia mwanamkwe amevaa barakoa na sare ya rangi ya zambarau. Mhudumu huyo anaonekana akichanja mwanamke huyu.

Ni mkulima au mtaalamu wa kilimo, aliye vaa vazi la Kinga jeupe na glovu za buluu. Akinyunyizia dawa kwenye mimea shambani. Anatumia kifaa Cha kunyunyiza dawa ambazo labda kumefungwa mgongoni. Huku bomba la dawa ikiwekea kwenye mimea.

Ni mwanamume anayetabasamu akiapanga misanduku ya dawa kwenye rafu ya duka la dawa au kliniki. Ameshika masanduku kadhaa yalioyoandikwa kenoch. Amevaa shati jeupe.

Ni daktari wa meno mwanamke akimhudumia mgonjwa , kwenye kliniki ya meno , daktari amevaa mavazi ya upasuaji barakoa , kofia ya upasuaji na miwani maalum yenye darubini ili kuona vizuri meno.

Ni mikono ikioshwa na bovu la sabuni linaloonekana kwa wingi. Hii inaashiria umuhimu wa usafi hasa kunawa mikono, kwa njia mojawapo ya kuzuia magonjwa.

Lori la kusafirisha maji, likiwa limeegeshwa kando la barabara ya udongo au eneo la wazi. Lori hilo lina rangi nyeku, nyeupe, na tangi kubwa la rangi nyekundu. Kuna watu wawili wamesimama karibu na lori hilo, wakionekana wakishughulika katika shughuli ya kuisafirisha.

Ni watu wawili ambao ni mwanamke na mwingine ni mwanaume, wote wanaonekana kuwa na furaha sana na wamesimama kando ya chumba kinachoonekana ni ya choo.

Ni mfanyakazi wa afya, labda nesi, aliyevaa sare ya nyeupe na bluu. Akimhudumia mwanamke mmoja, ambaye amekaa kwenye kiti. Mfanyakazi wa afya anaonekana akimpa sindano, au akichukua sampuli ya damu, kutoka kwa mwanamke huyo.

Ni watu wawili ambao wote ni wanawake. Wako katika chumba na wote wanaangalia kitabu ambacho kimeshikiliwa na mwanamke mmoja.

Ni mfanyakazi wa kusafisha na kupuliza dawa za kuoa wadudu. Akiwa amevalia mavazi maalum ya kujikinga. Amevaa suti nyeupe ya kujikinga, barakora, miwani na glavu, na amebeba kifaa cha kunyunyiza dawa mgongoni. Anaonekana akipuliza dawa sakafuni.

Ni chanjo au matibabu ya mtoto mchanga. Mwanamke labda mama amebeba mtoto mchanga. Aliyevikwa blanketi nyekundu. Mhudumu wa afya aliyevaa vazi ya manjano lenye maandishi, barakoa na ngao ya uso. Anaonekana akimpatia mtoto matone ya dawa au chanjo mdomoni.

Ni kundi la watu wanne au watano, wote wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kinga. Yakiwa ni pamoja na barakoa na glavu. Mmoja wao, aliyebeba kifaa cha kunyunyiza, anaonekana akifanya usafi au kutakaza kitu kilichofunikwa na kitambaa.

Ni chupa kadhaa za sindano zilizowekwa kwenye meza. Katikati ya picha kuna chupa na chanjo yenye label iliyoandikwa wazi single dose 0.5ml, measles, mumps ,Rubella virus vaccine .

Ni daktari wa meno na msaidizi wake akimhudumia mgonjwa, daktari wa meno mwanaume amevaa miwani, barakoa na glavu anaonekana akimshugulikia mwanamke ambaye ni mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno.

Ni kifurushi cha dawa kinachoitwa Risperdol tablets 4mg . Sanduku la dawa linaonekana kwa nyuma huku mbele kukiwa na vifurushi viwili vya vidonge ambayo vina rangi ya kijani kibichi.

Daktari wa meno, aliyevaa vazi la kimatibabu, barakoa na glovu, akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa ambaye ni mwanamume, amelala kwenye kiti cha meno. Daktari anatumia vifaa vya meno, huku mwangaza maalum, ukitumika kuangazia kichwa cha mgonjwa.

Ni mwanamke akiwa amevaa nguo nyeusi na suruali rangi ya kahawia, akitumia kizima moto kuzima moto ndogo ulioashwa ndani ya ndoo. Hali hii inaonekana kama mafunzo ya kuzima moto.

Ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa mavazi ya kujikinga; anachunguza mdomo wa mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha hospitali. Mgonjwa amevishwa aproni ya plastiki na hali hii inaonyesha huduma ya matibabu katika kliniki ya meno.

Ni hospitali ya kaunti ya Ahero iliyozingira na mafuriko. Maji mengi yamefunika eneo lote na nje ya jengo hilo na yanafikia hadi karibu na mlango. Hii inaonyesha adhari kubwa ya mafuriko katika eneo hilo.

Ni mkono wa mtu ikimimina vidonge vya vitamin na mafuta ya samaki kutoka kwenye chupa ya kioo hadi kwenye kiganja cha mkono. Vitamini hivyo vina rangi ya manjano na vinaonekana kung'aa.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa vazi jeupe akimhudumia mtoto mchanga, ambaye ameshikiliwa na mama yake. Anaonekana wakiwa katika kituo cha afya, labda wakati wa utoaji wa chanjo au uchunguzi wa kawaida.

Ni kundi la watu katika mazingira ya matibabu au afya, mfanyikazi wa afya aliyevaa sare nyeupe anaonekana akimpa sindano mwanamke aliyeketi ,wote wawili wamevaa barakoa kuonyesha umuhimu wa kujikinga.

Wauguzi walio katika chumba cha maabara, wanaonekana wakiwa katika shughuli yao huku wengi wao wote wamevaa barakoa na glavu wanayotumia kufanya kazi hio.

Ni watu watatu ambao wanaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali mmoja amelazwa huku akiwa ni mgonjwa na wawili wanaoonekana kuwa ni madaktari wanamshughulikia.

Eneo kame lenye ukame mkubwa ambapo kuna mifupa ya ng'ombe aliye kufa wanaoonekana wakiwa wafugaji wanatembea kwa umbali kutoka kwa msoga huo, mmoja wao anashikilia fimbo hali hii inaashiria ambao ya ukame ambapo wanyama ambao wana kufa kutokana na ukosefu wa maji.

Nikundi la wanaume watatu wote wakiwa wamevalia barakoa, mwanaume mmoja katikati amevalia koti jeupe anaonekana akizungumza na wengine huku akishika chupa ndogo ananyoosha kidole chake kikionyesha kuwa anafafanua jambo.

Ni mtu ambaye ni mwanamke aliyevaa barakoa ya rangi ya bluu, akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Mtoa huduma wa afya ambaye mkono wake unaonekana, anatumia pamba kwenye eneo la chanjo.

Ni wazima Moto wawili wakiwa katika eneo lenye moto mkubwa, wote wamevalia mavazi maalum ya kinga ,helmeti na wamebeba vifaa vya kuzima moto. Wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi kavu huku nyuma Yao kukiwa na miale mkubwa ya moto inayowaka.

Ni mwanamke mjamzito akiwa ameelala chini kwenye mkeka huku mwanaume akiwa anaweka mikono yake kwenye tumbo la mwanamke huyo mwanamke huyo amevaa nguo ya waridi na shati jeupe .

Ni mfanyikazi wa afya aliyevaa vazi jeupe la hospitali na barakoa . Anaonekana akishikilia sindano na chupa ndogo ya dawa au chanjo . Anachukua dawa kutoka kwenye chupa hiyo .

Duka ndogo la kienyeji au ujuuzi barabarani ambaye anauza bidhaa mbalimbali na chupa nyingi zenye unga au vitu vingine vya asili labda dawa za jadi au kiungo.

Ni watu wawili ambao wako katika mazingira ya hospitali. Wote wamevaa nguo ya bluu. Mmoja anaonekana kuwa ni daktari na ameshikilia kifaa ambacho kinatumika katika matibabu.

Cha umma. Kama inavyoonyeshwa kwa mandishi ya public toilet ,juu ya jengo. Jengo lenyewe, limejengwa kwa mtindo wa kipekee. Ukiwa na ukuta wa chini, iliojengwa kwa mawe na sehemu ya juu, iliyopakwa rangi ya manjano na kijani.

Watu wawili ambapo kuna mwanamke mmoja na kuna mtoto mwingine kando yake, mwanamke huyo ananawa mikono yake na amevaa barakoa, mtoto huyo anamwangalia kwa makini sana.

Mi muuguzi akimpa mtoto mchanga dawa au chanjo kwa kutumia kijiti cha matone mtoto huyo anashikiliwa na mama yake ambaye anamwangalia muuguzi huyo kwa makini tukio hili inafanyika katika kituo cha afya ikionyesha huduma za matibabu kwa watoto.

Mwanamke mzee aliyenyolea nywele aliyekuwa amevaa miwani akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto mtoa hudumu wa afya ambaye mkono wake unaonekana anaonekana akimchanja. Kuna watu wengine nyuma ikionyesha kuwa hii inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya chanjo

Watu walio katika kundi ikiwemo wanaume na wanawake wakiwa wamesimama na kuzishikilia vifaa ya kielektroniki labda mbao, kompyuta au simu, chaja.

Daktari wa macho mwanaume akimchunguza mgonjwa mwanamke kwa kutumia mshine maalum kwa ajili ya uchunguzi wa macho, daktari huyu amevaa koti jeupe na daktari na anatabasamu akionyesha uhusiano mzuri na mgonjwa .

Mfanyakazi wa afya aliyevaa barakoa na miwani, akichukua chanjo au dawa kutoka kwenye chupa ndogo. Anaonekana akijiandaa kwa ajili ya kutoa sindano. Watu wengi wanaonekana yake wakisubiri huduma.

Ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama akimshikilia mroro mchanga katika chumba cha hospitali, mtoto amelala kwenye kitanda maalum cha watoto wachanga na mwanamke amevaa kofia ya kulalia na nguo ya kulala.

Ni wauguzi wawili, wakiwa wamevalia sare za hosipitali. Wakihudumia watoto wachanga, katika wodi maalum. Watatu hao, wamelazwa katika vitanda maalum, vilivyo na vifaa vya matibabu. Ikiwemo taa za joto. Wauguzi hao wanaonekana wakichali na kuhakikisha watoto hawa wanapata huduma bora.

Ni uvamizi mkubwa wa nzige ambapo watu wawili wanaonekana kuwa shambani Mazingira na kundi kubwa la nzige wanaoruka kila mahali. Wanaonekana wakijaribu kuwafukuza wadudu hao, jambo linalo ashiria janga au uharibifu wa mazao.

Ni kundi la watu sita wanaume na wanawake wakiwa wamesimama nje, wote wamevalia barakoa usoni, katikati kuna afisa wa polisi aliyevaa sare na wengine wamevaa mavazi ya kawaida.

Ni kundi la watu wanaume na wanawake wakifanya usafi mahali penye rundo kubwa la takataka. Takataka hizo zinaonekana kuwa ni chupa na mifuko mingi ya plastiki.

Ni mazingira ya barabara yaliyofurika maji baada ya mvua mkubwa, bodaboda na baiskeli na gari na magurudumu matatu zimetembea kwa shida ndani ya maji waendeshaji bodaboda wanalasimishwa kusukuma vyombo vyao kwa sababu ya maji.

Ni mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo suti ya rangi ya samawati, glovu na barakoa. Mtu huyo amebeba makopo mawili yenye nembo ya hatari. Nembo hiyo yenye fuvu na mifupa miwili iliyovuka.

Ni mikono miwili ya mtu mmoja ikishika na kupanga vifurushi kadhaa vya taulo za kijifunga wanawake, vifurushi hivyo viko kwa chapa tofauti baadhi vikiwa na rangi ya buluu na vingine ya pink.

Ni mwanamke akichota maji kutoka kwenye bomba la maji la nje, mwanamke huyu amepiga magoti amevaa fulana ya pinki na sketi nyeusi na anaonekana akitabasamu jambo linaloweza kuashiria furaha au utulivu.

Daktari au mtaalamu wa masikio akimchunguza masikio mgonjwa mmoja. Daktari huyo anatumia kifaa maalum kinachoitwa otoskopu ambacho kinatumika kutazama ndani ya sikio la mgonjwa.

Ni chumba cha hospitali au zahanati ambacho kina vitanda vya watoto wagonjwa. Kuna watu wazima wawili waliovaa mavazi ya kawaida, wakimwangalia mtoto aliyelala kitandani, huenda wakimhudhumia au kumfariji. Katika nyuma yao, kuna mtu mwingine amesimama karibu na dirisha.

Ni mkusanyiko wa vitu vinavyofanana na vyombo vya asili, labda mabuyu au madangu makavu ambavyo vimetumiwa kama vyombo au mapambo, vinaonekana kuwa vimepangwa kwa shanga au nyuzi.

Hii ni tangazo la dawa na linaonekana kuwa ni dawa ya asili, chupa ya dawa hiyo inaonekana upande wa kushoto na maelezo mbalimbali yametolewa kwa kiswahili. Tangazo linasema dawa hiyo inapatikana mjini na lina namba ya mawasiliano.

NI mkono uliovalia glovu nyeupe ikishika chupa ndogo ya dawa iliyoandikwa vaccine na sindano iliyojaa kumiminika . Mandhari ya nyuma ni rangi ya bluu hafifu . Picha hii inaashiria mchakato wa chango na utayarishaji wa chanjo.

Ni vifurushi cha dawa chenye rangi ya manjano na nyeupe kilichoandikwa Yellow Fever. Kando yake kuna mpuli tano za kioo zenye rangi ya kahawia ambazo pia zinaonekana kuwa ni chanjo cha homa ya manjano.

Ni kundi la watu waliovaa mavazi ya sare ya buluu wakiwa kwenye tukio rasmi. Wanaonekana kupokea vikapu au vifaa vya msaada kutoka kwa mwanamke mmoja anayezungumza nao na kuwapa kitu , kwenye nyuma kuna mifuko ya rangi nyekundu yenye nembo ikiashiria kuwa ni shughuli ya kijamii au msaada.

Ni kituo Cha kunawa mikono cha rununu kinacho tumiwa kwa usafi. Kina chombo kubwa cha rangi ya kijani kilicho juu kinacho shikilia maji, chenye bomba ndogo la maji. Chini yake kuna besheni la rangi ya kijani kwa ajili ya kunawia mkono.

Ni mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa na maski usoni, anaonekana akipatiwa matibabu au uangalifu. Nyuma yake kuna mtu anayeweza kuwa daktari au nesi akimwangalia. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha hospitali na vifaa vya kimatibabu.

Ni mhudumu wa afya aliyevaa glavu ,akimhudumia mgonjwa mwenye vidonda mikononi. Inaonekana ni sehemu ya huduma ya kitabibu ,labda ya kutibu maambukizi .

Ni eneo lenye wakazi duni ambapo nyumba nyingi zimejengwa kwa kifaa mbalimbali kama mabati na matofali yasiyolazimika; zikiwa zimejengwa karibu, karibu na nyingine.

Ni mwanamke anayefanana na mtaalamu wa tiba ya viungo, akiwa amepiga magoti na kumsaidia mwanaume ambaye anaonekana akifanya mazoezi ya tiba ya viungo, mwanaume huyo amejishikilia kwa mkono kwenye mkeka ilio na rangi nyingi, huku akionekana akijitahidi.

Ni eneo la makazi yasiyo rasmi au kambi , labda kambi ya wakimbizi au watu waliokimbia makazi yao. Kuna vibanda au hema nyingi zilizotawanyika kwenye ardhi ya udongo mbele kuna pipa kubwa la maji.

Ni mwanamme akiwa amevaa barakoa jeupe, glovu nyeupe na koti jeupe la maabara akifanya kazi ndani ya kibanzi cha usalama, anashugulika na vifaa vya maabara kama vile murija ya majaribio, glasi na chupa ndogo.

Kikundi cha watu wakiwa katika laini fulani. Wamevaa nguo au sare nyeupe, huku mmoja amevaa nguo nyeusi. Wote wanaonekana wakitabasamu wakiwa makini, wakisikiza mwanaume mmoja ambaye anayeonekana kuwa anawaongelesha.

Ni wanawake wawili wote wakiwa wamevalia barakoa nyeupe na glovu nyeupe, wamesimama pembeni ya basi dogo lenye rangi ya fedha. Mwanamke aliye kushoto amevaa shati jeupe na sketi nyeusi huku yule wa kulia amevaa shati jeupe na suruali nyeusi.

Jengo dogo la buluu na nyeupe ,ambalo linaonekana kuwa kituo cha kutoa maji . Labda kisima au bomba la umma. Watu kadhaa ,wakiwemo wanawake na watoto wamekusanyika karibu na jengo hilo. Wakiwa na vyombo vya maji ,wakijaza au kusubiri kujaa.

Ni ngamia akiwa amelala au kuanguka juu ya mchanga wa jangwa, inaonekana kama amechoka sana au amepoteza nguvu labda kutokana na safari ndefu, kiu, au mzigo nzito aliobeba.

Ni tukio la matibabu au ukaguzi wa meno. Mtaalamu wa afya, ambaye anaonekana kama daktari wa meno au msaidizi amevaa nguo za matibabu na anamtazama mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa ambaye pia ana miwani ya kinga.

Ni msichana mdogo, akiwa anapokea chanjo kwenye mkono wake wa juu, amevaa mavazi ya rangi ya buluu na nyekundu, Na nywele zake zimesukwa kwa mtindo wa kawaida wa kiafrika, mtu mzima anayemchanja amevaa koti jeupe

Ni wodi ya watoto wachanga kwenye hospitali, inaonekana kuwa chumba cha watoto njiti au wanaohitahi wangalivu maalum. Wauguzi wawili wakiwa wamevaa sare za hospitali, wanafanya kazi na watoto wachanga waliolala kwenye vitanda maalum.

Ni mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya akimpa mtoto mchanga dawa au chanjo, mwanamke huyo amevaa shati nyeupe na sketi za buluu na ameinama kumfikia mtoto.

Ni tangazo zinayohusu dawa ya sili iitwayo Siha Headache Solution , inayo daiwa kutibu maumivu ya kichwa kufunzi ukipoteza fahamu ,na kipanda uso linatangazwa na Dr Ismael.

Ni mkusanyiko wa vitu mbalimbali vinavyoashiria dawa za jadi au shughuli ya kiasili, labda za kimila. Kuna bakuli zenye mimea au viungo, vitungi na vijiko, vitu vinavofanana na matunda au mboga kavu na chupa au vyombo vidogo vyenye vitu mbalimbali ndani yake.

Ni mazingira ya hospitali ambapo mgonjwa amelazwa kitandani na ameunganishwa na vifaa vya matibabu wafanyikazi wawili wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga wanaonekana wakimhudumia mgonjwa na kuangalia mashine za kimatibabu.

Ni chupa nne tofauti za virutubisho vya afya. Kila chupa ina lebo yake yenye jina la bidhaa na taarifa za virutubisho vilivyomo. Vyote vinaonekana kuwa na vitamin D ,huku baadhi zikijumuisha pia vitamin K2 au virutubisho vingine vya kuimarisha mifupa.

Ni wanawake wawili wakichota maji. Mwanamke mmoja, aliyevaa kofia na shati la buluu, anaonekana akimimina maji kutoka kwenye ndoo nyeusi, kwenda kwenye chombo cha njano kinachoshikiliwa na mwanamke mwingine aliyevaa shati jeupe.

Ni chanjo ya magonjwa ya surua na rubella, kuna chupa ndogo ya chanjo hiyo ikiwa imeshikiliwa mkononi, ikiwa na lebo inayoonyesha jina la chanjo na mtengenezaji wake. Chupa nyingine tatu za chanjo hiyo ziko chini na pia kuna sanduku lililofunguka ambalo linaonyesha kuwa lina chupa 10 za dozi moja.

Ni daktari wa meno, ambaye amevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya njano, miwani ya kinga na kifaa cha mwanga kichwani, akimchunguza mgonjwa, mgonjwa huo ni mwanamke ambaye amevaa barakoa, ya buluu na ameketi kwenye kiti cha meno.

Ni jengo ambalo limeanguka au kubomoka vibaya, likiwa na mabaki mengi ya vipusi. Mbele ya jengo Hilo, Kuna mtu amesimama juu ya kipusi, amevaa Fulana ya blue na suruali ya kahawia, huku akishika paji la uso kama mtu anayetazama kwa umbali au kushangazwa

Ni ajali mbaya ya barabarani iliyohusisha basi, basi limeharibika vibaya sehemu ya mbele na watu wengi wamejikusanya katika eneo hilo.

Ni mwanamke mweusi mwenye rasta fupi akitabasamu na kutazama moja kwa moja kwenye kamera. Amevalia fulana ya kijivu na suruali ya jezi nyeusi ameshikilia vifaa viwili vinavyoonekana kutumika kwa tiba ya viungu.

Ni mhuguzi wa kike ambaye anaonekana kuwa mweusi akiwa ameinama juu ya kitanda cha uwazi cha mtoto mchanga hospitalini. Mhuguzi huyo amevaa sare ya bluu ya matibabu na ana stetiskopu shingoni.

Nitangazo la tarehe moja anayejitambulisha kama daktari wa kienyeji mwenye nguvu anatoa huduma mbalimbali za kimapenzi kama vile ishizi za mapenzi dawa ya mapenzi na ishizi za kuvutia.

Ni daktari wa meno wa kike akiwa amevaa sare ya daktari wa meno na kofia ya bluu. Akisimama nyuma ya mgonjwa wa kike aliyeketi kwenye kiti cha meno. Mgonjwa huyo ambaye anaonekana kuwa na furaha na tabasamu pana ametoa ishara ya jembe kwa mkono wake wa kulia.

Ni mwanamke aliyesimama mbele ya mtungi ya plastiki ya kuhifadhi maji ambayo ni ya rangi mbali mbali kama vile ya manjao, kijani, na nyeupe. Mwanamke huyu amevaa vazi ya kiafrika ya kufunikia kichwa kwa ushungi ya rangi ya waridi.

Ni wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevaa fulana zenye maandishi World Hearing Day, 3 March , wakimhudumia mwanamke mzee. Mtaalamu mmoja akiwa amevaa glavu anaonekana akitumia kifaa cha kusafisha sikio la mwanamke huyo, huku mtaalamu mwingine akimsaidia.

Ni chupa la dawa ambayo inalenga kutibu tatizo la tezi dume ,kupararuka au kuvimba, chupa imewekwa juu ya meza na maandishi kwenye lebo inaoyesha kuwa ni dawa asili. Dawa hii inaonekana kulenga afya ya wanaume hasa matatizo yanayohusiana na tezi ya dume.

Ni mama akiwa ameketi kwenye kiti cha hospitali. Amemshika mtoto mchanga mikononi mwake kwa upendo. Wote wako katika mazingira ya hospitali. Na mama anamtazama mtoto kwa hisia za huruma na mapenzi. Hii ni ishara ya uangalifu na maelezi ya awali kwa watoto wachanga.

Ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama mpya. Akiwa amekaa kitandani hospitalini na kumshika mtoto mchanga. Mwanamke huyo ana nywele nyekundu zilizosukwa na amevaa kauni la hospitali lenye rwasa.

Ni watoto watatu wa shule ambao wanaonekana wakichota maji kwenye tanki. Mmoja wao anaendelea na shughuli ya kuchota maji huku wawili wamepanga foleni wakimngojea.

Ni mwanaume aliyevaa nguo za kitamaduni zenye rangi nyekundu na machungwa. Ameketi chini na anaonekana akifanya kazi fulani labda akichonga au kutengeneza kitu. Yupo ndani ya nyumba yenye kuta za udongo.

Ni mwanamke ambaye amevaa nguo nyeusi ndefu la hijab, akisimama katikati ya eneo kame na iliyokauka. Nyuma yake na pembeni yake, kuna miti iliyokauka na vichaka vichache.

Ni dawa ni dawa yaitwa Azicip mia tano ambayo ni vidonge, sanduku linaonyesha kuwa ina vidoge ishirini na imetengenezwa na kampuni ya Cipla.

NI kundi kubwa la nzige waliovamia eneo lenye miti, nzige hawa wanaonekana wakiruka angani Kwa wingi. Hali inayoweza kuashiria uvamizi wa nzige, hali kama hii ni hatari kwa kilimo kwani nzige Wana uwezo wa kuharibu mimea Kwa kiasi kikubwa katika muda mfupi, hivyo huhatarisha usalama wa chakula.

Ni chupa kubwa ya plasitiki yenye mfuniko mwekundu iliyo jaa kiwevu chenye rangi nyeusi au kahawia, kwenye chupa kuna nembo yenye maandishi makubwa na chini yake maelezo mafupi ikiashiria uwa ni dawa ya kifafafa.

Ni mwanamke anayefanana na mama akishika mtoto mchanga, aliyevikwa nguo nyeupe huku akiwa ameketi karibu na dirisha. Mhudumu wa afya, aliyevaa sare nyeupe, anaonekana akimsaidia au kumpa ushauri mama huyu.

Ni chupa ya chanjo ya polio ikiwa karibu na sindano na statuko .Hii inaashiria mazingira ya matibabu ambapo chanjo hii inatumika kuzuia ugonjwa wa polio.

Ni daktari au mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe la maabara na kifaa cha mwanga kichwani. Akimhudumia mgonjwa wa kike. Daktari huyo anaonekana akishikilia kifaa fulani na anaongea na mwanamke huyo .

Ni kifurushi cha dawa kinachoashiria dawa ya Azithromycin, sanduku linaonyesha kuwa lina pakiti kumi na vidonge tano kila moja kando ya sanduku juu kuna pakiti mbili za vidonge vya manjano machungwa moja ikiwa kamili na nyingine ikiwa na vidonge vichache vilivyotolewa.

Ni chupa ndogo ya dawa yenye kofia ya bluu na kijani kibichi. Lebo kwenye chupa imeandikwa "MMR vacc Pro" na inaeleza kuwa ni boda ya suspension for injection in pre filled syringe . Hii inaashiria kuwa ni chanjo pengine ya magonjwa kama vile Surua.

Ni kisanduku cha dawa iitwayo Stamaril ambacho ni chanjo cha homa ya manjano yaani yellow fever . Imeandikwa Prescription Only Medicine kumaanisha inapatikana kwa cheti cha daktari tu. Na Keep out of reach of children kumaanisha isiwafikie watoto.

Ni vyombo na vitu mbalimbali vinavyotumika katika tamaduni za kienyeji labda kwa ajili ya tiba za kienyeji au utamaduni wa kuombea kuna chungu cha udongo chenye mapambo ya makamba na shanga pamoja na chungu kingine cha mbao kilicho jaa chombo cha plasitiki na vitu zingine.

Ni mwanamme akiwa kwenye mtumbwi uliojaa magodoro, blanketi na mizigo mengine. Mtumbwi umo kwenye maji mengi yanayoashiria uwepo wa mafuriko, inaonekana mtu huyu anahamisha mali zake kutokana na athari za mafuriko.

Ni kundi la watu wakiwa katika tukio la usafi wa mazingira au shughuli ya kijamii kama vile kampeni ya usafi. Watu wengi wamevaa glavu za mkono na barakoa kwa ajili ya kujikinga na uchafu au vumbi.

Ni kituo cha kuchota maji kinachoitwa Boya Water Project number five . Kituo hicho kinaonekana kuwa jengo dogo ya bluu na nyeupe yenye madirisha na milango ya bluu. Mwanamke amevaa kile kinachoonekana kama long'i ya kijani.

Ni mwanamke akifurahia kunawa mkono kwa maji safi yanayotoka kwenye bomba la maji. Tukio hili, linaashiria upatikanaji wa huduma bora ya maji safi na usalama, ambayo ni muhimu kwa afya, usafi wa mwili na ustawi wa jamii.

Ni chupa ya rangi nyeusi iliyo na label yenye maandishi mengi. Juu ya label kuna jina la bidhaa Balijaam lililoandikwa kwa herufi kubwa na rangi ya manjano na bluu. Maandishi mengine kwenye label yameandikwa kwa rangi nyekundu na bluu.

Ni vitu mbalimbali vilivyyo tawanyika kwenye zuria jekundu au kitambaa, kati ya vitu hivyo kuna kitu kinacho fanana na bomu na kutupwa kwa mkono kilichofunikwa kwa wavu au kitambaa chenye rangi ya kijivu.

Ni chupa la dawa au virutubishi yenye rangi ya waridi laini iliyo na lebo yenye maandishi "FNID" na kisha Folic acid and Iron . Lebo inaorodhesha faida za virutubishi hizo ikiwemo kuongeza nishati na kinga, kuboresha ngozi , nywele na chuka. Kuna kabei za uzalishaji wa chembechembe za dawa.

Ni chumba cha upasuaji chenye vifaa vya kisasa vya matibabu. Madaktari na wauguzi kadhaa wakiwa wamevaa nguo za upasuaji za bluu, barakoa na glovu wamekusanyika karibu na mgonjwa aliyeonekana kuwa amelala kwenye meza ya upasuaji.

Ni mwanamke aliyevaa sare ya blue anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya ua mkunga. Anamchunguza tumbo la mwanamke mjaa mzito aliyelala chini kwenye mkeka. Mwanamke mjaamzito amevaa shati la rangi ya Pink .

Ni kundi la watu wakisafiri kwenye mitumbwi miwili iliyo jaa ndani ya maji kwenye rangi ya udongo labda mto au ziwa. Watu wengi wamebeba mzigo na baadhi yao wamevalia nguo nyekundu, katika mandhari ya nyuma kuna makazi ya watu yaliyojengwa.

Ni mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe la mahabara, akimsaidia mgonjwa ambaye ni mwanaume. Anaonekana akifanya mazoezi ya kujiinua na kutembea kwa kutumia mikono na magoti, akiwa kwenye mikeka yenye rangi mbalimbali.

Ni chupa sita za dawa au virutubisho za miti shamba, zote zikiwa nyeupe na zenye Label zinazofanana. label hizo zina jina Zephania life herbal clinic na neno diabetes . Hizi, inaashiria kuwa bidhaa hizi zimetengenezwa na zephania life herbal clinic .

Ni mkono wa mtu ukiwa umewekwa kwenye kifaa maalum cha matibabu, au ukarabati. Kwenye mkono huo, kuna pedi zilizobandikwa na nyaya zikiunganishwa. Ikionyesha kuwa kinaweza kuwa na matumizi ya kiteknolojia au matibabu ya kuchochea misuli kwa umeme.

Ni mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga akiwa anapuliza dawa Kwa wadudu ndani ya jiko au nyumba. Hii ni hatua ya kudhibiti wadudu waharibifu au wanaoeneza magonjwa . Kwa lengo la kulinda afya ya binadamu na kuhakikisha usafi wa mazingira na nyumbani.

Ni bidhaa mbali zinazo husiana na matibabu au chanjo. Upande wa kushito Kuna chupa ndogo ya kiyoo yenye kofia ya rangi ya sambarau iliyo andikwa Stameril. Maelezo ya Yellow fever vaccine

Kuna kundi la jamii waliovalia sare za bluu na kofia za bluu. Wengi wao wakiwa wamebeba mifuko au vifaa vinvyoashiria shughuli za kijamii au usafi. Wengi wao wanaonekana wakiwa wameshika mifuko mikubwa nyeupe, labda kwa ajili ya kusanyika taka na vifaa vingine.

Ni kampeni au hafla ya uhamisishaji, inawezekana kuhusu maswala ya afya kama inavyoonekana kwenye bango, bango kuu lenye rangi ya buluu lina nembo ya Kenya HIV and AIDS secretariate council na ujumbe we talk protection , yaani tunazungumzia ulinzi.

Ni kundi la watu watano, wakiwemo wanaume na wanawake. Wakifanya usafi katika eneo lenye takataka nyingi hasa plastiki. Wawili kati yao, wameinama wakikusanya takataka. Huku wengine watatu, wamesimama wakiendelea na shughuli yao.

Ni safu ya chupa za njano ambazo zinaonekana kuwa na maandishi vaccina fevre amrella yaani chanjo ya homa ya manjano na Kila chupa ina dosi tano. Zimepangwa vizuri kwenye sehemu nyeupe.

Ni wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare za hospitali barakoa, kofia na glavu wakihudumia mtoto mchanga aliyewekwa kwenye kifaa maalum cha kuwatunza watoto wachanga. Nyuma yao kuna vifaa vingine vya matibabu vinavyotumika kufuatilia afya ya mtoto.

Ni eneo la mapokezi la kituo cha afya ya meno kinachoitwa dental care, kama inavyoonekana kwenye alama iliyo kutani. Dawati la mapokezi lina changanyiko wa rangi ya kahawia na nyeupe na ukuta nyuma kuna rangi ya chungwa.

Ni barabara iliyojaa maji kutokana na mafuriko. Maji mengi yamekwama au yanapita kwa shida kwenye maji yaliyofunika barabara. Hali hii inaashiria mvua kubwa iliyosababisha mafuriko na usumbufu mkubwa kwa usafiri na shughuli za kila siku.

Ni daktari wa macho akimchunguza mgonjwa, daktari huyo ana miwani na amevaa koti jeupe la mahabara na anaonekana akitumia kifaa cha kuchunguza macho ya mgonjwa. Mgonjwa ambaye ni mvulana mdogo ameketi na ameeka kichwa chake kwenye kiti cha kifaa hicho.

Ni boksi la dawa inayoitwa azomax mia tano , dawa hii ni ya aina ya antibayotiki yenye wigo mpana wa tiba na inakuja ikiwa na vidoge sita vilivyofunikwa na filamu ,dawa hii utumika kutibu maambukizi mbalimbali ya bacteria kama vile maamnukizi ya njia ya kupumua, masiko ,ngozi na hata baadhi ya mgonjwa ya sinaa.

Ni eneo lililoathiriwa na mafuriko. Maji yamejaa hadi kufunika sehemu kubwa ya nyumba na uwanja wa mbele.

Ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanaume akipokea chanjo au sindano nyingine mkononi mwake. Amevaa barakoa, jambo linaooashiria tahadhari za kiafya. Mtaalamu wa afya au mtu mwingine anayetoa sindano anaonekana akishikilia sindano hiyo kwa uangalifu.

Ni watu wawili wakiwa wamevaa suti za manjano za kujikinga na kemikali glavu nyekundu na barakoa za gesi. Mtu mmoja amesimama na anashikilia chombo chekundu chenye alama hatari ya simu.

Ni jengo lililobomoka kabisa likiwa rundo la vifuzi na mabaki ya ujenzi, watu kadhaa wamekusanyika karibu na eneo hilo baadhi yao wakiwa wanapiga picha au video kwa simu zao.

Ni bidhaaa za tiba asilia zikiwemo vipande viwili vya sabuni , chupa mbili ndogo za kirevi na chupa moja kubwa yenye mfunikon wa rangi ya machungwa. Vyote vikiwa vimepangwa juu ya sakafu.

Ni eneo lililo haribiwa vibaya, huenda kutokana na ajali au maafa fulani, majengo yamebomoka, na kuna vipusi vingi nchini. Watu kadhaa wanaonekana wamekusanyika katika eneo hilo, wengine wakiwa wamebeba vitu, jambo linaloweza kuashiria kuwa wamejaribu kuokoa mali zao.

Ni ngamia aliyelala chini kwenye mchanga wa jangwa akiwa katika hali isiyo ya kawaida. Mwili wake uko upande moja shingo na miguu ikiwa imetandazwa ardhini, hali inayoashiria kuwa huenda ametekwa na choo mkubwa au amekufa.

Mwanamke aliyeketi akiwa amembeba mtoto mdogo. Karibu nao, kuna mtu aliyevaa koti la njano na barakoa, ambaye anaonekana kuwahudumia au kuwasiliana nao kwa karibu.

Ni mwanaume mzee mwenye ndevu nyeupe, amevaa kofia nyeupe na kanzu nyeupe akichunguza vitu vilivyo ifadhiwa kwenye sanduku ndogo. Sanduku hilo linaonekana kuwa na vifurushi vidogo vya dutu na vitu vingine visivyo elewezeka.

Ni eneo kame lenye watu na mikokoteni mingi ya kubebea mizigo. Inaonekana kama kuna shughuli inayoendelea. Labda ujenzi au usafirishaji wa bidhaa fulani, kutokana na uwepo wa mikokoteni na baadhi ya vitu vinavyoonekana kubeba, kama vile, chombo cha rangi ya njano kwenye moja ya mikokoteni.

Ni darasa la shule nchini Kenya ambapo mwalimu amesimama mbele ya ubao akifundisha. Mwalimu huyo na baadhi ya wanafunzi wamevaa barakoa kuashiria kuwa picha ilichukuliwa wakati wa janga la Korona.